Hapa tunaona ni soko ya kuuzia magari, magari ya aina ya Mercedes Benz. Naona kwamba magari haya yanaweza kusimama hapa ili yaweze kununuliwa na wanunuzi. Magari haya huwa ni ya thamani kali sana na sanasana hupata kwamba watu waliokuwa na fedha ama wanaofanya vyema kimaisha ndiyo wanaweza kumudu magari haya. Mercedes Benz ni kampuni kubwa ya magari.

Hapa ni duka kuu kwa jinsi tunaona vitu vingi vikiwa vinauzwa. Tunaona dada mmoja akiwa akinunua sharubati ya aina tofauti tofauti. Vile vile tunaona dada mwingine akimsaidia, ambaye ni mfanyakazi katika duka hili. Tunaona kwamba duka hili lina vitu mingi mno, na duka hili ni kubwa zaidi na lina vitu tofauti tofauti.

Hii ni matangazo ya kampuni inayopeana bima ya afya. Kampuni hii imetumia picha ya familia moja ya baba mama na mtoto wao, inayooenyesha kwamba wamefurahi na wanaonyesha tabasamu huku afya yao ikionyesha kuimarika kwa sababu ya kutumia bima hii ya afya yao. Wameonyesha jinsi ya kupatikana kwa mtandao na jinsi ya watu wataongea na wao.

Hii ni matangazo ya kampuni moja inayopeana bima ya afya. Kampuni hii imeonyesha picha ya mwanadada mmoja anaetumia tarakilishi huku akitabasamu kuonyesha anafurahia kufanya kazi katika kampuni hii na kuonyesha uadilifu. Kampuni hii inayo peana bima imeonyesha nambari yao ambayo watu huweza kutumia ili kuwasiliana na wao.

Hii ni biashara ya maziwa inayoendelea kwenye duka hii. Tunaona kibao iliyoandikwa maziwa safi na vile vile tunaon ahuyu muuzaji akipima maziwa kwenye kipimo cha rangi ya uchungwa. Tunaona pia kuna mashine ya kutengeneza maziwa na hivyo hii mandhari yote inaonyesha vifaa vya kupimia maziwa katika duka.

Hii ni duka la kuuza viatu , viatu hivi ni vya kutumiwa kwenye mchezo wa kuteleza kwenye theluji ,hio mchezo huwa mzuri zaidi na huweza kuburudisha wanao jihusisha , kwenye duka hili unaweza kutengeneza biashara yake zaidi kwa sababu tunaona ako na viatu vya aina tofauti na rangi tofauti hivyo ameimarika.

Tunaona kampuni moja inayojiita Bima Rahisi inayopeana matangazo kuhusu kampuni yao na kuweza kujitambulisha kwa watu kwamba iko na bima rahisi katika nchi ya Kenya. Na pia wanaweza kuambiana kwamba wanapeana huduma bora kwa wale watu wanaofanya huduma za bodaboda. Wanasema kwamba hiyo huduma yao ni bei ya chini na wameandika kwamba shilingi ni 2500.

Hii ni matangazo ya kuonyesha kwamba kuna kampuni ya kupeana bima kwa pikipiki za bodaboda ama za kipekee, na wanaonyesha kwamba kampuni hii inapeana cheti kuchukua bima yao na malipo yao ni kwamba watalipisha shilingi elfu nne kwa mwaka moja ama shilingi elfu mbili na mia tano chini ya miezi sita na wameleana nambari yao ili waeze kupatikana.

Hii ni matangazo ya kampuni inayopeana bima kwa magari yanayoendeshwa na watu wa kipekee. Kampuni hii inaonyesha kwamba bima yao inalipiwa kwa shilingi elfu moja kila mwezi na pia inaonyesha kwamba inalipiwa elfu tano kwa mwaka moja. Kampuni hii imepeana nambari yao ili watu waweze kuwafikia nayo.

Hapa tunaona ni uuzaji wa kibanda inaendelea kwa kuwa tunaona chumba ambacho ujenzi wake si wa hali ya juu kwa kuwa tunaona imejengwa na mabati sehemu zote. Na hivyo pia tunaona kwamba hapa kuna kuuza matunda, tunaona ndizi, tunaona pia viungo vya kupikia, tunaona nyanya, tunaona kule pilipili hoho, na viungo vingine vingi ambavyo.